Mtu aliyevalia mavazi yenye rangi ya bendera yetu ya Kenya na pia ameubeba bendera ya Kenya mkononi anapaza sauti pengine kwa kusifia au kwa kuelezea hisia zake kuhusu jambo fulani. Uwanjani pia nyuma yake kuna watu wengi ambao wameketi ni kama sherehe fulani ya kitaifa inaendelea.

Mtu amesimama huku ana kipaza sauti kwenye mkono, nyuma yake kuna bendera ya Kenya na pia kuna karatasi iliyoandikwa kuwa wako katika korti kuu ya mlimani, pengine anazungumzia mambo yanayohusu korti mbalimbali ambazo zinatokea.

Kwenye jumba, watu wamekusanyika na wanazungumzia juu ya suala fulani. Mmoja amesimama akizungumza, huku wengine wanamsikiliza. Kwenye jumba hili, kuna maandishi ambayo yameandikwa kama vile 'cheti cha kufa' au 'cheti cha kuzaliwa'. Kwa hivyo ina maana, wanashughulika na kupeana vyeti kama hivi.

Kwenye uwanja, watu wamefurika ili kujitazamia mchezo ambao unaendelea. Mchezo wenyewe ni wa riadha. Wanariadha wamejipanga vizuri kwenye nafasi zao, ili waweze kushindana, wajue ni nani bora kuliko mwenzake.

Mawakili wamejumuika pamoja ili kutoa taarifa fulani kuhusu kazi yao au kuhusu utafiti ambayo wameweza kufanya au hata pia kuzungumzia majanga yanayowakumba wananchi ili kuweza kusisitiza serikali iweze kutoa huduma inayofaa kwenye watu wale.

Mashabiki wa timu ya Bandari wamejitokeza, wakiwa wamevalia mavazi ambayo yameandikwa "Bandari F.C." Wamekuja uwanjani kutazama mechi ambayo inachezwa na timu yao, na pia kuwapa motisha wakiwashangilia kwa vigelegele na nderemo.

Jengo limejengwa ili kuleta huduma za serikali karibu na mwananchi. Jumba hili limegawanywa kwenye vikundi tofauti tofauti. Kuna sehemu ya kuzungumza na mteja ambaye atakuelekeza kwenye unapaswa kuenda kupata usaidizi unaohitaji.

Ndani ya ofisi ya afisa mkuu anayesimamia mambo ya uchukuzi au usafiri wa nje na ndani ya nchi, ametembelewa na mgeni mmoja ambaye anahitaji kupewa pasipoti, ili aweze kupata visa ya kwenda nchi za nje.

Watu watatu wamesimama huku wanacheka na wamevalia mavazi yanayofanana mmoja wao ,akiwemo ni Martha Koome kudhibitisha kuwa ni watu ambao wanafanya kazi kwa pamoja na pia wanafurahia kazi yao.

Nje ya jengo fulani, watu wameketi kwenye viti vya plastiki huku mbele yao wamewekewa meza, juu ya meza kuna karatasi ambazo zinaonekana ni fomu zinajazwa ili mtu aweze kupata huduma fulani kama ya kuchukua kipande na zinginezo.

Cheti cha kuzaliwa ambacho kinapeanwa wakati mtoto amezaliwa kuonyesha asilia yake, kuonyesha pia jina lake, tarehe ambayo ameweza kuzaliwa, pia linaonyesha jina la wazazi wake na huwa inamdhibitisha kuwa ni mkaaji wa pale.

Watu wako nje ya jengo ambalo limejengewa ili kutoa huduma kwa wakenya. Kwenye jengo kama hili utapata huduma mbalimbali kama usajili wa vyeti vya kuzaliwa au hata kutafuta vyeti vya wale ambao wameaga dunia na vitu mbalimbali ambavyo serikali hutoa.

Watu wako barabarani. Ni kama wanaandamana na wamevalia maski kwenye nyuso zao na pia wamebeba mabango ambayo yameandikwa. Kwa kawaida, vitu kama hivi huonekana tu wakati kuna maandamano au wakati watu wanajaribu kuelezea kuhusu jambo flani.